Mizingo mingi ya ndizi mbichi, zenye rangi ya kijani kibichi, imepakiwa juu ya gari zimepangwa kwa wingi kwenye fremu ya mizigo, iliyoko juu ya paa la gari, baadhi ya majani ya ndizi, yamechanganganyika kati ya ndizi hizo, gari inaonekana kuwa jeupe na ina sehemu ya paa yenye inaonekana, anga lina mawingu kwa mbali, ikitoa mwanga hafifu.

Mizizi ya ndizi yenye matawi ya kijani kibichi imesimama wima huku baadhi ya majani yakiwa yamechanika kidogo, nyuma yao kuna miti mingi ya kijani kibichi yamemea ikionyesha maandhari ya misitu au shamba kubwa. Anga linaonekana kuwa na mawingu ikitoa mwanga hafifu.

Wanabiashara wa soko wanauza ndizi nyingi zilizoiva, mwanamke mmoja aliyevaa kitambaa cha zambarao kichwani anatazama kutoka nyuma ya kreti ya kijani huku mwanamke mwingine akiwa amesimama karibu naye. Rundo kubwa la ndizi la njano zimetandazwa mbele ya troli zikiwa tayari kuuzwa katika mandhari ya soko yenye shughuli nyingi.

Mwanamume amevalia sare ya rangi ya kijani kibichi na buti nyeusi. Anachuchumaa akamua ng'ombe mwenye rangi ya kahawia na madoa meupe. Maziwa yanatiririka kutoka kwenye chuchu za ng'ombe kwenda kwenye ndoo nyeupe iliyowekwa chini. Ng'ombe amefungwa kwa kamba fupi karibu na mguu wake. Zizi la ng'ombe linaonekana kuwa na mbao na ng'ombe mwingine anaonekana kwa mbali nyuma.

Mwanamke mzee amevalia kitambaa kichwani, miwani na aproni. Amesimama karibu na kishada kikubwa cha ndizi kubwa zenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizo zimening'inia kutoka kwenye mti wa ndizi wenye majani makubwa ya kijani kibichi. Anaonekana akizitazama kwa makini. Ardhi chini ya mti ina udongo mwekundu ikionyesha mazingira ya kilimo.

Mkunga mkubwa wa ndizi wa kijani ambazo bado ni mbichi zinaning'inia kwa uzito kwenye mgomba. Ndizi zimejipanga kwa utaratibu katika vichane vingi, na shina la mgomba linaonekana kuwa imara. Majani mapana ya kijani kibichi yanazunguka mkunga huo chini ya anga la blue, katika mandhari ya shamba linalostawi.

Tunaona ndizi ziliwekwa chini na nyingine ndani ya crate ya plastiki. Ndizi zote zinaonekana kuiva na zina rangi ya manjano. Zimepangwa zikiwa zimenyemelea ukuta wa rangi ya kahawia na zingine zikiwa zimejaa ndani ya crate ya blue . Sakafu ina tiles za rangi ya kijivu na nyeupe.

Kundi la ng'ombe wa maziwa wenye rangi nyeusi na nyeupe wamejipanga kwa utaratibu ndani ya banda la kisasa, wanakula majani makavu yaliyomwagwa kwenye horifi refu, huku vichwa vyao vikiwa vimeingizwa kwenye vizuizi vya chuma, mbele kabisa kuna magunia meupe ya chakula ya mifugo, yaliyolazwa sakafuni.

Zizi la ng'ombe linalisha ng'ombe kadhaa weusi na weupe wakiwa wamepangwa katika safu, wakila malisho yaliyowekwa kwenye chombo kirefu. Ng'ombe wote wana vitambulisho vya maskio, mwanaume mwenye kofia na koti ya buluu, amesimama karibu nao, akilisha ng'ombe hao. Hadi chini ya ng'ombe inaonekana kuwa na unyevuunyevu, nyuma ya zizi kuna miti na mimea mingine ya kijani.

Wataalamu watatu wakiwemo wanaume wawili na mwanamke mmoja wamevalia makoti meupe ya mabara na kofia za nywele wakiwa ndani ya chumba chenye kuta za rangi ya kahawia. Wanaume wawili wamesimama kando ya sufuria kubwa ya chuma iliyowekwa juu ya jiko la gesi wakichanganya kitu ndani yake. Mwanmke ameketi kwenye kiti ya kijani kibichi akionekana kutazama kazi iliyofanyika. Wote wamevalia buti nyeupe ndefu. Zinaonyesha mazingira ya kazi ya usafi.

Mkungu mdogo wa ndizi na zilizoiva vizuri zina rangi ya njano iliyong'aa na mwisho yake ni nyeusi. Ndizi hizi zimeungana pamoja kwenye shina lake na ziko tayari kuliwa. Zinaonekana zikiwa zimewekwa kwenye sehemu nyeupe isiyo na kitu kingine.

Kuna mtu mmoja amechuchumaa katikati ya shamba la migomba, akiwa anamenya mandizi kwa ustadi, ndizi alizokwisha kuzimenya ziko kwenye kikapu, kilicho tengenezwa kwa jani la mbo mgomba, na sganda yametupwa kando, anaonekana akitayarisha, chakula katika mazingira ya mashambani, yenye migomba mirefu.

Mimea ya ndizi yenye majani marefu mapana na ya kijani kibichi imesimama wima. Baadhi ya majani ya chini yamekauka na kuanza kudondoka. Nyuma ya migomba hiyo, kuna miti mingine mirefu yenye majani mengi, ikionyesha msitu au eneo lenye mimea mingi. Anga linaonekana kuwa na mawingu yaliyotoka kumwanga hafifu.

Tunaona unga mweupe unaofanana na jipini la kutaga au jipini la pania huo kuweko ndani ya chujio cha plastiki chenye rangi ya kijani, chujio hicho kina wafu laini nao rusa kirefu kupitia upande wa kulia kuna jiko kidogo cha chuma inaonekana kuwa kimewekwa ndani ya unga huo.

Shamba kubwa la mahindi limekauka na kuharibika kabisa kutokana na ukame. Mashina na majani yote yamebadilika rangi na kuwa ya kahawia kumaanisha kuwa mimea imekufa .Hali hii inaonyesha hasara kubwa kwa mkulima, na adhari mbaya ya ukosefu wa mvua shambani.

Mkulima mzee akiwa amevaa fulana ya blue na kofia nyeupe anasimama shambani kwake akifanya kazi kwa furaha. Anashughulikia mgomba akionekana kuondoa majani yaliyokauka ili kuboresha ukuaji wa mimea. Uso wake unaonyesha tabasamu na kuridhika na kazi yake katika mazingira ya shamba lenye mgomba mingi.

Mwanamke amevalia koti jeupe la maabara kofia ya kijani ya nywele barakoa ya blu na glovu za blu . Anafanya kazi ndani ya maabara . Anashika chupa nyeupe na kifaa maalum akichanganya akimiminika . Juu ya meza ya chuma kuna chupa mbalimbali za maabara na kifaa kirefu cheupe kimesimama wima .Mabomba ya maji na vifaa vingine vipo karibu .

Mkulima mwenye furaha anasimama katikati ya shamba lake la mahindi lililostawi. Amevalia kofia na anatabasamu kwa bashasha. Huku akiinua gunzi la mahindi alilolivuna. Mashina ya mahindi ni marefu na yamejaa mahindi yaliyokomaa. Kwa sheria mavuno mengi na ya kuridhisha.

Msororo mrefu wa mikunga mikubwa ya ndizi za kijani ambazo bado ni bichi zimepangwa kwa utaratibu ardhini. Matunda ya ndizi hizo yamesimama wima huku ndizi zenyewe zikiwa zimesongamana kwa wingi kuonyesha humohumo tayari kuwa hazijajaa soko. Madhali inaonyesha shughuli za kilimo cha ndizi kwa kiwangi kikubwa.

Idadi kubwa ya migomba ya ndizi mbichi imewekwa chini kwenye ardhi ya udongo mwekundu. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na ndizi hizo wakishughulika. Mwanamke mmoja upande wa kulia ameinama akishikilia kishada cha ndizi. Mwanaume mwenye shati la blue upande wa kushoto pia anashughulika na migomba. Nyuma yao kuna watu wengine kadhaa wakiendelea na shughuli zao. Mfuko wa rangi ya blue na nyeupe wenye miraba miraba umelala chini katika ndizi.

Mwanamme amesimama karibu na mti wa ndizi akiwa amevaa kofia ya fulana ya buluu akiwa anatabasamu. Ameshika kishana kikubwa cha ndizi zilizo iva zenye rangi ya manjano. Mti wa ndizi una matawi makubwa ya kijani kimbichi na kishana. Kishina kingine cha ndizi inaoekana chini. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti mingi ya ndizi shambani.

Ng'ombe wawili wanapuzika kwa kustarehe kwenye eneo lenye majani mabichi na udongo.Ng'ombe mmoja mkubwa wa kawia amelala ubavuni akiwa amevumba macho na kuonekana kulala fofofo ,ana kengele shingoni.Ng'ombe mwingine mwenye rangi ya kawia na nyeupe amelala karibu naye. Wote wawili wnafurahia jua na utulivu wa mashambani.

Kwenye soko la matunda lenye shuguli nyingi , machano mengi ya ndizi za rangi ya njano na kibichi zina ninginia kutoka juu, zimepangwa kwa utaratibu kutoka huko juu chini yake kuna matunda mengine mengine ya aina mbalimbali yakiwemo na mananazi na vitunguu . Zikionyesha wingi w mazao mengi sokoni.

Ndani ya banda la ng'ombe mwanamke mfugaji anamsafisha ng'ombe wake katika kutumia bomba la maji na kijani, anammwagia maji kwa makini mgongoni, ng'ombe wengine wengi wamesimama kwa utulivu kwenye vizimba vyao, wakingoja zamu yao ya kuoshwa au kusafishwa katika mazingira yanayoonyesha utunzaji bora wa mifugo.

Kuna ng'ombe inakamuliwa maziwa kwa kutumia mashine. Chuchu za ng'ombe zimetulia na maziwa yanateremka kutoka kwenye chuchu moja kwenda kwenye kifaa cha kukamulia maziwa. Mikono miwili iliyovaa glovu nyeusi inashikilia kifaa hicho kinachong'aa kwa kuwa na taa ya kijani. Maziwa yanatoka kwa kasi yanaonyesha mchakato wa kisasa wa kukamua maziwa.

Ng'ombe wa maziwa wenye rangi nyeusi na nyeupe anakamuliwa kwa kutumia mashini ya kisasa. Ndani ya banda la zenge mashini hiyo ya chuma, chopo yenye nembo ya Delapack imeunganishwa kwenye kiwele chake kupitia mirija.Ng'ombe amesimama kwa utulivu kwenye sakafu yenye maji katika mazingira yanayoonyesha ufugaji wa kisasa na usafi.

Mwanamke aliyevalia koti jeupe la maabara, kofia ya nywele na barakoa akimiminia kimiminika cheupe, kinachoonekana kama maziwa, kutoka kwenye ndoa ya chuma kuenda kwenye mashine kubwa ya chuma. Mashine hiyo imewekwa kwenye fremu ya chuma, juu ya mashine kuna kitambaa cheupe kinachotumiwa kuchungia kimiminika. Chini ya mashine kuna mabomba ya vaila mbali mbali.

Kundi la ngombe wenye rangi tofauti, wakiwemo weusi, na weupe na, wa kahawia wanakula kutoka kwenye rundo kubwa la takataka, wanaonekana wakipekua mifuko ya, plastiki na, mabaki ya chakula, hali hii ni ya kusikitisha, inaonyesha ngombe wakitafuta chakula kwenye mazingira machafu na yasio salama.

Mkono wa mtu umeshikilia ndizi mbichi ya kupika ambayo imeminywa. Ndizi yenyewe ina rangi nyeupe na inaonekana kuwa ngumu. Kwa nyuma kuna ndizi nyingine nyingi za kijani ambazo bado hazijamenywa, pamoja na maganda yaliyotupwa kando katika mazingira yanayoonyesha kuwa ni maandalizi ya chakula.

Ndani ya sufuria inachomwa maziwa yameganda na kutengana na maji yake. Mabonge meupe ya jibini mbichi yanaelea juu yakimunika cha rangi ya manjano, kuonyesha mchakato wa utengenezaji wa jibini la nyumbani. Hali hii inaonyesha hatua muhimu katika upishi wa bidhaa za maziwa.

Hii ni shamba ya mahindi machanga, yakiwa na majani mengi yaliyo haribika majani hayo yanaonekana na mashimo na shingo zilizoliwa, ishara ya mashambulizi ya wadudu waharibifu, udongo wa shamba unaonekana kati ya mimea.

Kwenye eneo wazi lenye miti, kuna ngombe kadhaa walio chini ya kibanda kidogo kilicho ozewa kwa mti, mwanaume mmoja aliyevalia sahatiya ya buluu na suruali ya kahawia amesimama karibu na ngombe hao, wanaonekana wa kutunzwa, kivuzi nyingi za nyazi kavu zimepangwa mbele ya kibanda, mandhari ya nyuma yanaonyesha miti nyingi ya kijani kibichi na anga iliyo funikwa mawingu mweupe.

Mwanamke anaonekana akiwa mkulima akikamua maziwa kutoka kwa ng'ombe. Amekaa chini akitabasamu akiwa amevalia fulana ya buluu ,suruali ya buluu na skafu ya rangi ya kijani na njano. Anashikilia chupa ya maziwa ya chuma na mkono mmoja huku mkono mwingine akitumia kukamua maziwa. Nyuma yake kuna ng'ombe mwingine amesimama mbali.

Mkono wa mtu umeshika ngozi la mahindi iliyokashwa ya rangi nyeupe yanaonekana yameanza kuoza kidogo .Chini kuna rundo kubwa la mahindi mengi yaliyokaushwa na kutandikwa ardhini na mguu ya mtu inaonekana wazi na ardhi ina rangi ya udongo yakawia. Inaonyesha mazingira ya shambani.

Shamba lenye mimea mingi linaonekana chini ya anga ya blue na mawingi meupe. Migomba ya ndizi yenye majani makubwa ya kijani kibichi imesimama wima ikifuatana na mimea ingine ya kijani. Kati ya mimea hiyo kuna rundo ndogo ya rangi nyekundu .Nyasi ndefu ya kijani kibichi imefunika sehemu kubwa ya ardhi ikionyesha mazingira ya kilimo.

Kishanda kikubwa cha ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi imetundukiwa chini ya majani makubwa ya kijani kibichi. Baadhi ya ndizi zina madoa meusi meusi zikionyesha dalili ya kuazia kukomaa. Ndizi zimeugana pamoja zikiwa zimefunikiwa kidogo na majani ya miti ya ndizi.

Wanaume wawili wanaosha ng'ombe wawili kwenye zizi Mwanaume mmoja amevalia shati la kiharia na suruali ya jeans . Anatumia brashi ya buluu kusafisha ng'ombe wa kahawia. Mwanaume mwingie amevalia shati jeupe na anatumia bomba la maji lenye mvunjiko wa maji kuosha ng'ombe huyo huyo. Ng'ombe mwingine mweusi na mweupe yupo nyuma yao. Zizi lina muundo wa chuma na mabomba ya kijani.

Twaona zizi kubwa la ng'ombe ambalo linaonekana kuwa shamba la kisasa la maziwa, ng'ombe wengi weusi na weupe wanapangwa kwa safu ndefu kwenye vizimba maalum wakiwa kutoka kwenye vijaa vyao vya chakula. Wanaume wawili wanaonekana wakitembea kwenye njia ya katikati wakikagua hali ya ng'ombe au zizi lao jengo lina paa la chuma na nguzo za usaidizi.

Watu kadhaa wanaonekana wakipanda ndizi kwa udongo mwekundu, mtu aliyevalia mavazi ya kijani, anainama akitumia kifaa kupanda mmea huu, wengine wamesimama nyuma wakishuhudia huku pikipiki ikionekana kwa mbali, mazingira yanaonekana kuwa ya kijijini na viti ni ya nyasi, jua kali inaonyesha ni mchana, tayari kuna mimea mingine ya ndizi iliyopandwa karibu.

Rundo kubwa la migomba ya ndizi mbichi zikiwa zimepangwa juu ya ardhi. Ndizi zote zina rangi ya kijani kibichi zikiashiria bado hazijaiva. Kila mkungu umejaa ndizi nyingi zilizopangwa vizuri zikiwa zimekusanyiwa pamoja. Nyuma ya ndizi hizo kuna watu wamekusanyika ikionyesha kuwa eneo hilo ni la soko au kituo cha biashara.

Ng'ombe wawili wenye rangi nyeusi na nyeupe wamelala chini kwenye ardhi kavu ya udongo. Mmoja wao ameegemea mwenzake wote wakiwa wamelegea na kuonekana kuwa wagonjwa au wamekufa. Mandhari inaonyesha hali ya kusikitisha na kwa nyuma kidogo kuna eneo lenye majani mabichi.

Mwanaume aliyevaa koti jeusi na kofia nyeupe anahamisha maziwa kutoka kwenye chupa kubwa ya chuma kwenda kwa tangi la chuma lisilo na kutu. Maziwa yanatiririka kwa kasi kutoka kwenye chupa. Upande wa kulia mwanaume mwingine aliyevaa koti jekundu na jeans amesimama kwenye lori lenye kamba huku akiwa na vyombo vingine vya maziwa. Wanaonekana wakifanya kazi katika kituo cha kusanya maziwa.

Mtaalamu wa mahabara akiwa amevalia koti jeupe la kazi anafanya jaribio ya kisayansi kwa umakini mkubwa, anatumia kifaa cha kioo kupimia kimiminikia kilicho kwenye mitungi na vikombe vilvyopangwa kwenye meza ya mahabara. Chumba kina vifaa vingine vya kitaalamu na ukutani kuna picha ya rais, katika mazingira ya kazi ya mahabara.

Shamba kubwa la migomba ambapo migomba mingi iliyojaa ndizi bado mbichi, zenye rangi ya kijani, zimenig'inia kwenye mti, majani makubwa ya migomba yanafunika sehemu kubwa ya anga yakitoa kivuli, katikati ya shamba kuna mtu aliyevaa kofia nyekundu shati jekundu na suruali jeupe akitazama mbele kuelekea safu za migomba.

Mwanamke mmoja amesimama katikati ya shamba lake la migomba, amevalia fulana nyeusi na sketi ya rangi ya udongo, na anaonekana akitazama shamba lililolimwa kwa mtindo ya matuta. Migomba mirefu yenye majani mapana ya kijani inamzunguka na kwa nyuma kunaonekana nyumba ya matofali katika mandhari ya kiliomo cha mashambani.

Migomba mitatu mikubwa iliyojaa ndizi nyingi za rangi ya kijani. Migomba hiyo imepangwa wima na kila mmoja imebeba mikungu kadhaa ya ndizi, zilizopangwa kwa umaridadi, zikionyesha wingi wa mavuno. Ndizi zilizokuwa juu ya mgomba wa katikati zimeanza kuiva na kuwa na rangi ya njano.